Naona wahudumu wa afya wakiwahutubia wananchi kuhusu umuhimu wakuvaa barakao na kutangamana na watu jinsi inavyofaa.

Naona maafisa wa serikali, pamoja na wageni kutoka inje, wazungu wakipokezwa mradi wa maji, ambayo inawanufaisha jamii kupata maji mazuri na safi ili wapate afya njema.

Naona mhudumu wa afya kwenye maabara akiwa amevaa sare yake pamoja na barakoa, mhudumu anaangalia chembechembe ipi kwenye damu alizopewa kuziangalia ili apate suluhisho ya magonjwa mbalimbali.

Naona mtu ambaye anapulizia dawa mazingira kuonyesha kwamba huyu ni mkulima wa afya ambaye anakinga virusi labda vya korona ama lile ugonjwa ambao usambazwa kulingana na kuuguza vitu chafu na mazingira mabovu.

Naona mhudumu wa afya ambaye anauza dawa ama yuko kwenye kliniki ya kupatiana dawa labda kwenye zahanati ama hospitali. Mhudumu huyu ameshika tembe za dawa ambayo inaashiria kwamba anaviuza ama anapeana kwa wateja wagonjwa.

Naona chupa ambayo ina chembechembe ya madini ya Folic acid pamoja na Iron . Tembe hizi husaidia kuinua hali ya afya na husaidia mwili kupata ngozi laini na pia husaidia damu.

Naona mkembe uliyobeba chanjo ya polio pamoja na sindano, kumanisha kwamba, mahali hapa ni kituo cha afya ama zahanati.

Ninaona mtu aliye shikilia mtoto wake akipewa chanjo ya polio, kuashiria kwamba watu hawa wameitwa ili kupewa chanjo ya watoto wao.

Naona pakiti ambayo imewekwa tembe za dawa aina ya stameril, ambayo husaidia mwili kupata nafuu kutokana na magonjwa kadha wa kadha.

Dawa hii ni aina ya brufen ambayo hutumika katika kuzima uchungu na pia hutumika kwenye vidonda mwilini ili kupata nafuu.

Naona mhudumu wa afya kwenye zahanati ama kliniki akimpa masaji ya kumsugua mgonjwa aliye na tatizo la mguu.

Hiki ni kituo cha afya ambayo naona wahazigi meno, wakimtibu mgonjwa huyu, tatizo la jino au meno.

Naona mhudumu wa afya akimpa chanjo mtoto mdogo huku mama yake akimtazama akimshikilia. Mhudumu huyu anampa sindano ya paja ama ya mkono.

Naona mtu ambaye ameshikilia chupa yenye dawa ya kuzuia maumivu na ugonjwa wa virusi aina ya corona.

Tunaona mhudumu wa afya mhazigi meno akaimwangalia mgonjwa wake kutazama shida iliyoko na meno huku mwenzake akimsaidia labda kwa kumtuma sanaa anazotumia kurekebisha meno yake.

Hawa ni madaktari walioko kwenye chumba cha upasuaji, wakimhudumia mgonjwa wao ili apate nafuu au apate siha nzima.

Naona wahudumu wa afya waliovaa sare yao pamoja na barakoa wakimhudumia mgonjwa fulani labda kumpima vile moyo wake unapiga pamoja na vitu vingine.

Naona walimu walio kwenye shule wakielezana jinsi ya kutunza mazingira ya shule, ikiwemo choo za shule na majengo mbalimbali ya shule.

Naona mtu ambaye anafyonza dawa kwenye chupa, dawa hii ni chanjo ya MMR ambayo husaidia mwili kupata afya na kuondoa maumivu.

Daktari huyu anawafunza wale wanakijiji ambao wamevaa leso kuashiria ni tamaduni ya Kimasai ama Kisamburu ama ya Kiturkana jinsi ya kulinda afya yao na kupata lishe bora.

Naona chupa ya chanjo na sindano kuashiria kwamba hiki ni picha ya zahanati ama kliniki ya kupata huduma ya afya bora ili kukinga magonjwa mbali mbali kama polio, malaria na magonjwa mengine.

Tunaona wahudumu wa afya wakipulizia dawa eneo linalokaa kama ofisi kuashiria kwamba wahudumu hawa wa afya wanaondoa virusi labda vile vya korona ambayo husambazwa kupitia hewa chafu ama kushika vitu chafu.

Naona kina mama wakiwa wameketi na mjamzito akiwa amelala chali akihudumiwa na mtu ambaye anakisia kwamba ni mhudumu wa afya ama ni mkunga.

Naona mhudumu wa afya akiwa ameshikilia barakoa na pia amevaa kuashiria kwamba mhudumu huyu anauza barakoa hizi pamoja na glavu.

Haya ni majengo ya eneo duni ambayo imekiziwa ni labda pale Kibera, Nairobi ama ni majengo. Kuna maji machafu ambayo yanapita na inaashiria kwamba eneo hili ni hatari kupata magonjwa kama vile kipindupindu.

Ninaona vivaa mbalimbali wa tabibu hule wa kienyeji naona ana vivaa vya kazi ya kusaidiana kuroga ama kutibu ugonjwa zile za kienyeji na zile za kidamaduni.

Hii ni chupa ambayo imebeba tembe za madini ya vitamin D ambayo husaidia mwili kupata afya njema, moyo kuwa mwema na pia mtu kupata siha njema.

Naona wahudumu wa afya wakiwa wamevaa magwanda yao ya kazi. Wote hawa wawili wamevaa barakoa na kuna ndoo ya maji kuashiria kwamba wanaoga mikono yao. Naona pia afisa wa polisi ambaye amevaa barakoa pia.

Naona mhudumu wa afya yule tabibu wa macho akimhudumia mgonjwa aliye na tatizo la jicho akitumia mashine ya kupima na kuangalia tatizo lililoko kwenye macho.

Naona paketi iliyo na chanjo ya Measles, Rubella na Mumps, enye dosi ya milimita sufuri nukta tano, kwenye dosi moja ambayo unatumika kukinga Marathi kama vile inavyo onyeshwa kwenye paketi hiyo.

Chupa hili ni chupa ya dawa ambayo, inaweza kusuluhisha tatizo la uume ,ambayo watu wengi, wameweza kuuguwa.

Naona mwanadada moja aliye kwenye maumivu labda ni maumivu ya ujasisito kando yake ni mkunga ama mwanamke anaye msaidia. Kwenye mkono yake amevaa glavu.

Naona mhudumu wa afya labda nasi ama Daktari. Akimuhudumia mtoto mchanga kwenye chumba cha watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya meizi yao kufika.

Naona madaktari ambao wamevaa magwanda ya kazi. Madaktari hawa ni wahazigi meno wakimtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti na kurekebisha meno yake.

Ninaona chupa za dawa aina ya vitamini. Dawa hii ni pembejeo iliyo muhimu kwenye mwili ambayo huipa mtu kuwa na siha njema na afya bora.

Huyu ni mhudumu wa afya akivalia sare yake ya kazi ,magwanda yake pamoja na barakoa na glavu , mhudumu huyu yuko kwenye ofisi yake tayari kuwahudumia wateja wake.

Hawa ni watu wawili ambao wanakumbana na tatizo la vijidudu aina ya viwavi ambao huila mimea yao kadri na kuwaletea hasara chungu nzima.

Naona chupa iliyo na dawa ya chanjo kutokana na Measles, Mumps na Rubela Virus . Chanjo hii hutumiwa kwa watoto na mtu yeyote ambaye hajawahi pata chanjo hili.

Upandiliaji mzuri wa mimea katika nchi, hufanya nchi istawi kwa kuwa na chakula mingi na pia kulisha wananchi . Upaliliaji mzuri ni ule wa kunyunyizia dawa, kuipea maji na vinginevyo.

Daktari huyu anampa chanjo mtoto huyu. Chanjo ni muhimu kwa watoto wadogo ili kuepuka maradhi mbali mbali kama vile polio, na maradhi mengine ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yao.

Huyu ni mhudumu wa afya akimpa chanjo mtoto mdogo. Naona pia watoto wengi pamoja na mama zao wakiwa tayari kupata chanjo. Labda chanjo hii ni ile ya polio ama magonjwa mengine.

Naona mhudumu fulani akiwaonyesha wakaazi hawa na wateja jinsi ya kusafisha choo kutumia kifaa na kemikali ambayo huua vijidudu na virusi mingi na bakteria zinazoweza kuleta magonjwa mbalimbali.

Naona muhudumu wa afya akitoa dawa kwenye chupa kupitia sindano, muhudumu huyu wa afya amevaa barakoa tayari kuhudumia wagonjwa

Naona chupa na tembe nyingi kwenye meza ,kuashiria kwamba dawa hizi zipo kwenye zahanati ama kwenye kliniki ili kuzuia na kuponya dawa mbali mbali pamoja na magonjwa kadha wa kadha.

Matibabu na afya ya meno ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mhazigimeno huyu, anaangalia meno ya mtu huyu na kufanya lile ambalo anatakikana. Labda kuing'oa ama kuisafisha.

Naona chupa iliyobeba sampuli ya mgonjwa pamoja na tembe mbalimbali, kuashiria kwamba mahali hapa ni kituo cha afya, ambapo mgonjwa anapimwa ili kupata tatizo inayomsumbua.

Naona mhudumu wa afya akimhudumia mgonjwa wake wa meno, huku amepanua mdomo yake kuangalia shida. Labda kwa kujaza pengo ililotokea ama kumpa matibabu ya meno.

Naona vyupa mbali mbali pamoja na vifaa ambavyo naamini kwamba ni wadaktari wakienyeji. Chupa hizi zimebeba dawa za kienyeji labda kwa kusudi la kutibu magonjwa aina mbali mbali,,,,

Naona watu wakitembea kwenye maji kuashiria kwamba, navua kali ilionyesha na wahudumu wa boda boda pia wanatembea kuashiria kwamba hakupitiki.

Watu hawa ni washirika wa Red Cross ama msalaba mwekundu ambao wako hosiptalini kumpeleka mtu mgonjwa ambaye amepata majeraha labda ya ajali ya barabara ama alipigwa.

Naona mtu kwenye maabara ama kwenye zahanati ya watoto labda hii ni nasari ya watoto wachanga ambao wamezaliwa kabla ya miezi yao kufika.

Hii ni chupa ambayo imewekwa chanjo ya magonjwa kama vile measles, mumps na rubella virus ambayo inawakumba watoto wachanga.

Hili ni bango ambayo inapiga debe dawa ya SUNNA ambayo huondoa maumivu ya kichwa na maumivu mengine ya kuumwa ama matatizo ya kusinzi.

Dawa hili ni aina ya ibuprofen ambayo inatumika katika kupuuza na kutibu matibabu ya kuskia uchungu katika mwili, na pia inasaidia katika kuosha mwili ambao una kidonda.

Huyu ni mhudumu wa afya akimpa chanjo mteja ama mgonjwa hawa wote wamevaa barakoa, kuashiria kwamba hii ni janga la Corona ambao ilikuwa inapiganwa katika taifa.

Naona tembe mbalimbali aina ya stress care ambazo zimewekwa kwenye paketi ndogo ndogo na vinatumika katika uboreshaji wa afya.

Huyu ni muhudumu wa afya ambaye anampa chanjo mtoto mdogo, kina mama wengine wakiwa wanamuangialia na kutabasamu.

Naona umati wa watu wakikimbia na kutazama gari ambalo limepata ajali na limepata kuwaka. Moshi mkubwa unaonekana pamoja na biwi la moto. Watu hawa wanawasaidia watu ambao wamepata ajali.

Naona mtu ambaye amepokezwa dawa na maagizo fulani kwenye karatasi jinsi ya kutumia dawa hizi ili apate afya njema na sianza yake irudi.

Mhudumu huyu wa afya anampaa chanjo mwanamke fulani aliyeva barakoa. Nakisia kwamba chanjo hili ni la Corona ama cha ugonjwa fulani ambao unaenea katika nchi.

Naona chupa yenye tembe vya pembejeo ama tembe tembe ya vitamin D , iliyo bora kwa mwili kwa kuisaidia kupata afya na kukinga magonjwa chungu nzima

Hii ni pakiti ya dawa ya azithromycin ambayo hutumika kutibu magonjwa tofauti tofauti kwenye mwili wa mwanadamu.

Naona mtu ambaye nakhisia ni mama wa mtoto kwenye chumba la kujifungua, mtoto huyu yuko kwenye chombo ambayo inaitwanga nursery kumaanisha kwamba mtu huyu alizaa kabla ya mwezi wake kufika.

Naona chupa ilio na chanjo ya polio ambayo imeandikwa maagizo fulani kabla ya kuitumia. Maagizo haya imeandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Hili ni choo cha umma ambayo huwa inawekwa penye watu hutangamana sana kama vile uwanja ama kituo cha serekali. Choo hiki ni choo ambacho hulipishwa ili kupata huduma za...

Hili ni chupa ambayo ina dawa ya miti shamba aina ya detox ambayo hutumiwa kusafisha mwili na kusafisha damu.

Naona mhudumu wa afya, mhazidi meno akimhudumia mgonjwa fulani wa meno, anamwangalia kwa kutumia tochi ili aangalie vizuri ni jino gani lililo na shida.

Chupa hizi ni chupa ambayo ina rotuba ya vitamin D ambayo kila mtu anaweza pata kwa kuyameza ama kua kwa njia ya kuzitafuna.

Hizi ni chupa za madawa ya herbal yenye jina Zephenia dawa hii hutumika kwa maumivu mbalimbali na kutibu maradhi tofautitofauti kwenye mwili wa mwanadamu.

Naona kina mama wa kisamburu ama Turkana ama wamaasai wakiwa wamevaa nguo yao ya tamaduni , kwenye vichwa vyao wamebeba mitungi ya maji kuashiria kwamba eneo hili halina maji mengi.

Naona mtu ambaye ni mkulima akipulizia dawa mimea yake ili kuikinga kutokana na magonjwa ama vijidudu ambavyo huyaila.

Naona watoto wachanga wa umri wa takriban kumi hadi kumi na tatu hivi, wakiwa wameshikilia matope, kuashiria kwamba huu ni uchafu ambao wanaweza adhuru afya yao.

Hawa ni maofisa ama wahudumu wa afya, ambao wamevaa magwande na sare yao ya kazi. Wakielezwa jinsi ya kutangamana na kupiga vita magonjwa mbalimbali kwenye jamii.

Naona chupa mingi na mikebe zilizobeba vinywaji mbalimbali ambayo nashuku kama ni dawa za kienyeji na zile za kujipaka.

Watu hawa wanaokota takataka wakitumia viombo vyao vya kufanya kazi watu hawa wamevaa magwanda ya kazi pamoja na glavu ili kusafisha mazingira

Mhudumu huyu wa afya ambaye amevaa stetoskopu pamoja na sare yake ya kazi anamhudumia mgonjwa. Mtu huyu nakisia ya kwamba ni nesi na anamchungu mtu huyu aliyelemazwa na ugonjwa fulani.

Naona mzee aliyevaa kofia na barakoa akipata chanjo labda ya Corona ama chanjo ingine ya dawa ya kuzuia magonjwa mengine. Mtu huyu anahisi uchungu kulingana na tabasamu yake ya uso.

Naona wahudumu wa afya pengine kwenye shule au kwenye zahanati wakiwa wamevaa sare zao na wako na mitungi ya maji kuashiria kwamba wanawaeleza watu hawa wawili walio kwenye ukuta jinsi ya kutunza miili zao.

Naona chupa iliyo na chanjo ya Measles, Rubella na Mumps, pamoja kando yake kuna tembe mbalimbali ambayo nakisia kwamba ni dawa ya kuzuia magonjwa haya. Pia naangalia sindano ambayo inaweza kutuika kutibu na kudunga mgonjwa ili kupitisha dawa kwenye mwili.

Naona wahudumu wa afya wagunga amanesi wakiwapa watoto wadogo dawa ama kuwapa janjo kulinga na magonjwa ambayo wanawaketa matatiso mengi Kwa watoto.

Naona watu ambao wanapanda juu ya tenki ya maji. Mtungi huu wa maji umebeba lita karibu elfu kumi. Watu hawa labda wanarekebisha tatizo ama wanaezeka mitungi hii.

Mhudumu huyu wa afya anatoa dawa kwenye chupa ambayo nazingizia kwamba anataka kumdunga mgonjwa fulani kwenye tent ambayo limewekwa kwenye uwanja

Naona wadudu aina ya viwavi ambao wameshambulia shamba lenye mimea. Wadudu hawa huleta hasara kwa kuila mimea hivi hadi vife.

Hawa ni wahudumu wa afya madaktari na nesi wakimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa kwenye chumba cha kuzalia ya kina mama. Wahudumu hawa wanachukuwa taarifa mbalimbali ya mtoto huyu.

Huyu nj daktari ama mhudumu wa afya akisemezana na mgonjwa kulingana na shida anazopitia. Mhudumu huyu wa afya anaonekana ni mhazidi akisemezana na mwanamke huyu.

Naona vyupa vya dawa aina mbalimbali, vyupa hivi vinaondoa maumivu kwenye mwili na kulingana na picha hili, vyupa hivi vina uwezo wa kukinga maradhi mbalimbali.

sector ya afya haswa ile bodi la kemsa la kuangalia wagizaji wa dawa mbalimbali za kutibu magonjwa mbalimbali nisector ambayo imeweza kuifanya wizara yetu ya afya kudumu.

Hili ni chanjo ya yellow fever ambayo hupewa watu ambao wanataka kusafiri nje ya nchi labda kusema pale marekani, au nchi zingine ambayo inahitajika uwe umechanjwa chanjo hili.

Mhazigi meno huyu anamwambia mgonjwa atazame juu na kufungua mdomo ili amtibu tatizo la ugonjwa wa meno na vifaa vya kazi.

Dawa kama vile kwenye picha, ni dawa ya kienyeji. Dawa ya kienyeji huwa inatumika na watu ambao walikuwa wa kale, na inatibu magonjwa mbalimbali.

Naona mhazigi meno akimhudumia mteja wake mgonjwa aliye na tatizo la meno. Dakatari huyu amevaa glavu pamoja na barakoa.

Hawa ni watu wanaotoa maji yaliyofurika maeneo ya malazi ama ambapo wanakaa. Kufurika kwa maeneao ya makaazi huleta matatizo ya magojwa kama vile Kipindupindu na magonjwa mengine

Maji ni uhai. Watu hawa wanachota maji ya kunywa ama ya kupikia ama ya kuwapea ng'ombe wao na mifugo yao. Maji mazuri na maji safi huleta afya bora.

Naona chupa mingi zaidi zilizowekwa dawa za kienyeji kuashiria kwamba eneo hili ni eneo la kutibu magonjwa zile za zamani na matibabu unaweza pata kwa njia ya kunywa madawa haya ya kienyeji.

Naona chupa nyingi yenye chanjo wa ungonjwa wa yellow fifa ambao kila mtu anapaswa kuchanjwa kabla ya kuondoka kuenda nchi za ngambo.

Huyu ni mama ambaye anapewa huduma ya saloni ambayo imeweza kuajiri kina mama na watu wengi wenye talanta ya kusuka nywele na pia urembo.

Hawa ni kina mama wawili ambao wanatembea, wakiwaambia watu kwenye maikrofoni kuhusu ugonjwa hatari wa korona, ambao pia wamevaa maski zao.

Naona chupa iliyobeba tembe fulani ya capsules tembe hizi husaidia mwili kupata nguvu na kuondoa maradhi mbali mbali.

Hii ni chupa yenye dawa fulani ya kienyeji ambayo huweza kumpa mtu afya haswa zile nguvu za kiume ambao watu wengi wamekua wakifinyika sana.

Naona wahudumu wa afya ambao wamebeba vijikaratasi na wamevaa sare ya nyeupe kuashiria kwamba kuna jambo linaloendelea ya kuhamasisha watu kupata afya njema na kuwa na afya njema.

Naona dawa fulani kwenye chupa pamoja na pakiti iliyoandikwa ni sabuni ambayo naakisi ya kwamba ni dawa fulani ya kuondoa maradhi kwenye ngozi ya mwili ama kutatua shida za ulemavu wa ngo,,,,,

Naona mhudumu wa afya akimpa chanjo mtoto mdogo, chanjo Cha polio. Huku mzazi wake akiwa amemshilkiia akilala kifudifudi.

Huyu ni mama anayetazama mtoto wake akipokezwa chanjo ya polio. Mhudumu huyu wa afya anatabasamu anapompa chanjo.

Naona mhudumu wa afya aliyevaa sare yake na glavu akimhudumia mgonjwa aliye na matatizo ya vidonda vya mikono yake.

Huyu ni mhudumu wa afya anamhudumuia mtoto mchanga, kando yake kuna watu waliovaa barakoa kumaanisha huku ni zahanati ama ni kliniki ambapo watu hupeleka watoto wao kupata msaada wa afya.

Mhudumu huyu wa afya, anampa chanja mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mzazi wake kwenye zahanati ama kliniki.

Naona mtu anayetipiwa ugonjwa wa meno huyu anayemtipu ni mhazidi meno akiwa anatumia kifaaa Cha kusafisha meno kwenye mikono yake amefaa glavu

Huyu ni muhudumu wa afya, ambaye anamsaidia mgonjwa, kumvalisha kifaa ambayo inamsaidia kupumua ili kupata hewa safi na kupata afya na siha njema.

Mtu huyu anapulizia mimea yake dawa, ili kuzikinga dhidi ya magonjwa na vijidudu ambayo huweza kuzikula.

Naona wahudumu wa afya wakiwa wamevaa magwada yao ya kazi , pamoja na barakoa na glovu . Wahuduma hawa ni wazingi neno wakiwa wanamhudumia mgonjwa huyu wa meno.

Huyu ni mtu ambaye anapambana na vijidudu vinavyokula mimea na vitu vilivyo na majani .Vijidudu hivi ni viwavi ambao huleta hasara kwa wakulima wa Kenya.

Naona mzee mmoja mkongwe akitumia kijiti anatoka mahali pa kujisaidia labda choo, kuashiria kwamba mkongwe huyu amelemaa mguu ama anachuchuma.

Mhudumu huyu wa afya anampa matibabu kijana mdogo, mhudumu huyu amevaa magwanda yake nyeupe ya kazi, tayari kumpa matibabu kijana huyo.

Naona mhudumu wa afya, nasi akiwa na stethoscopu anamchunga mtoto huyu aliyezaliwa na yuko kwenye mashini ya kumsaidia mtoto huyu kupata afya na siha njema.

Mhudumu huyu wa afya anamwangalia mtoto mchanga aliyezaliwa kuashiria kwamba mtoto huyu amepata afya njema na yuko sawa kwenye mwili wake, pamoja na kumsaidia ili apate nguvu.

Naona gari kubwa ambalo limeanguka na kupata ajali kutokana na mafuriko au mvua kubwa iliyonyesha. Kuna watu wanaopita kandokando wakiitazama gari hili.

Mhudumu huyu wa afya anampa chanzo mtoto mdogo mchanga, chanjo hili linaweza kuwa ni lile la TB ama la Polio watu hawa wawili mhudumu wa afya na mama yake wamevalia barakoa.

Naona tembe za dawa aina ya azinthromycin ambayo ni dawa ya kuondoa maumivu kwenye mwili na hutibu maradhi mbalimbali kwenye mwili.

Daktari huyu anamuelimisha msichana huyu, katika hijabu, jinsi ya kutunza meno yake, ama kusugua meno na mswaki.

Naona chupa mbalimbali iliyo na chanjo ya MEASLES, RUBELLA na virusi mbalimbali pamoja na pakiti ya kuziekea chupa hizi.

Wahudumu hawa ni wale wa afya walio kwenye kliniki ama zahanati kwenye chumba ya kufanya oparesheni ama matibabu ya upasuaji na wanaangalia jinsi mgonjwa wao anaweza kukabiliana na gonjwa ambalo limemkumba.

Afya ni nguzo kuu ya taoifa la Kenya, wahudumu hawa wa afya, madaktari, wanafanya uchunguzi wa meno na kuyatibu meno hawa wanaitwa wahazihi meno.

Naona mhudumu wa afya akimpa chanjo mtoto mdogo mchanga ambaye ameshikiliwa na mama yake, nyuma yake naona wahudumu wa afya wakiwa wamesimama mwingine akipiga picha, wote hawa wamevaa barakoa zao.

Kupigana na magonjwa kama vile korona na magonjwa mengine yanayoletwa na virusi mbalimbali, imefanya mashirika mbalimbali za humu duniani kufanya hima ili kuyaondoa.

Naona mhudumu wa afya nesi ama daktari, akimba chanjo ama kumba dawa mgonjwa fulani wote wamevaa barakoa hii eneo la hospitali ama kituo cha afya.

Naona chupa lenye tembe ya aina ya vitamin , ni chembechembe ambayo huongeza mwili na kupea mtu awe na siha njema pamoja na kumpa afya.

Naona pakiti yenye dawa ya vitamini D 3,na husaidia mwili kupata ngozi laini, na kuondoa maradhi mbali mbali.

Naona mhudumu wa afya aliye na mtoto mdogo mno. Hii inaashiria kwamba mhudumu huyu ni wa maternity ama chumba cha wazazi ambao wanajifungua, kina mama.

Naona watu ambao wamepiga foleni ili kupata msaada wa serikali, ama msaada wa NGOs, ambayo inajulikana kama vitengo mbalimbali ambavyo si za serikali, wakipokewa mafuta na vitu vingine mengi.

Huyu ni mkulima ambaye anapulizia dawa mmea yake, mimea hii inaonekana ni kahawa, kahawa huitaji kupuliziwa dawa ili akupe mazao mazuri.

Mtu huyu anapokea matibabu kwenye zahanati ama kliniki, naona nesi ama mhudumu wa afya akimuuliza mgonjwa wake ili atatue shida aliyonayo.

Watoto hawa ni wachanga mno. Inaonekana kuwa wahudumu wa afya wanawachunga vizuri na ni bora kwamba kila mwanamke amepata kuzaa hospitali ambayo ina matibabu mazuri.

Naona mwanamke mmoja aliyevaa barakoa kwenye maumivu akipewa chanjo na mhudumu wa afya labda ni chanjo cha Corona ama virusi vingine.

Naona watu walio vaa barakoa wengine wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa ili kupata huduma za serekali kama vile za kujisajili, kupiga kura ama huduma zingine za serekali.

Huyu ni mhudumu wa afya anayetoa dawa kwenye chupa ili aweze kumdunga mgonjwa kulingana na ugonjwa ambao ako nayo.

Naona mhudumu wa afya akimweleza mama mmoja jinsi ya kuwa na afya bora, ameshikilia kitabu yenye maelezo ya jinsi kutunga na kutunza maisha yake, hisia njema. Kwenye picha hii tena naona tarakilishi.